Hii mchezo wa mpira ya mguu unaochezwa na watu wenye ulemavu mara nyingi unahusisha wachezaji wanaotumia magunga ya mkono.

Hii ni ramani inayotumika darasani na wanafunzi au mwalimu kukalia na kuweka vitabu, madaftari, kalamu na vifaa vingine vya masomo.

Hii ni kitabu rasmi kinachotumika kufundishia somo fulani katika shule au taasisi ya elimu , hukuchukuliwa na waziri wa elimu au walimu kwa ajili ya kufundisha wanafunzi , kulingana na mtaaluma .

Naona dawati au meza nyeupe ambayo juu yake kuna file . File ni kifaa au sehemu ya kuifadhia nyaraka au taarifa. Inaweza, hii hapa ni kwa hali ya karatasi.

Hapa naona kompyuta ambayo hapo nyuma imeandikwa huduma ya ndani au miundo mbinu ya ndani ni ya sababu ya elimu pekee.

Hapa ni mtu ambaye anashikilia mashindano ya kukiimbia au anayependa kukiimbia na vile tunaona hapa amevaa jezi ya au sare ya nchi ya Kenya.

Hii ni shirika lisilo la kiserikali, lililo anzishwa mwaka elfu moja mia tisa hamsini na sita, kwa lengo la kuwasaidia wanafunzi wa masikio kidogo au wasio weza kusikia vizuri.

Hii hapa ni uwanja wa mchezo ya watoto yani sehemu maalum iliyotengenezwa kwa ajili ya watoto kufurahia, kucheza na kujifunza kupitia mchezo mbalimbali.

Hapa kuna karatasi ambaye amechorwa mamba na kiwavi na hapo chini yake inaonyesha hesabu nambari ambayo imeandikwa hapa na number ingine inakotwa katika hiyo number kwa mfano kumi ondoa tano.

Hii hapa ni locker ama sanduku ambao watoto wa shule wanatumia kwa darasani kueka vitabu, kalamu, na vitu zao kwa darasani.

Kwa vile naona hapo kwa karatasi inaonyesha umuhimu wa maji na inauliza swali iliyokuwa, tunaweza kuhifadhi maji aje au namna ya kutunza maji, na hapo inaonyesha uzuri wa maji na watu wote au yeyote ambaye ako kwa hii dunia hawezi kuwa hai bila maji.

Hapa naona karatasi. Karatasi ambayo iliandikwa kitu kuhusu mazingira. Vile inaonekana ni watu ambao kuhusu mambo na mzingira na vile kusaidia watu wakuwe na zingira safi na wameandika nambari yao ya whatsup hapo chini.

Hapa ni taasisi au mahali rasmi ambapo watu hata watoto na vijana hujifunza maarifa na pia maadili kupitia walimu

Hapa naona karatasi ambao umeandikwa herufi za mwanzo za alphabet ya kiingereza. Ni kama hapa ni darasani na watoto wadogo wanafundishwa hii alphabet .

Hii ni sehemu maalum ambapo wanafunzi hukutana kujifunza chini ya walimu. Ni pia kundi la wanafunzi wanaosomea kiwango kimoja cha elimu.

Hii ni kabati ndogo la mbao linalotolewa kwa wanafunzi kuhifadhi vitu vyake binafsi, kama vitabu, madaftari, kalamu, begi au vifaa vya michezo akiwa shuleni.

Naona mtu mwenye umelavu wa miguu ambaye anaketi kwa kiti cha magurudumu na mwalimu wake ambaye anamfudisha boxing . Boxing ni mchezo wa kupingana kwa kutumia ngumi kati ya washindani wawili.

Hapa ni jengo au makazi ambalo watu huishi ndani yake. Watu wanajenga kuishi ndani yake ama inatumika kama shule au hospitali ama ni ofisini.

Hii ni kifaa cha kielektroniki kinachotumika kupokea, kutafuta ,kuhifadhi na kutoa taarifa au data kulingana na maagizo au programu fulani.

Naona vitabu mingi ambayo zimewekwa hapo juu ya meza na hiyo vitabu imeandikwa nambari saba, inamaanisha ni vitabu ya darasa la saba.

Tinaona vijana ambao wanafanya shughuli au mambo ambayo hufanya katika mtu kwa ajili ya burudani, mchezo au maisha ya kila siku. Anajiburdisha hapo mtu.

Huyu hapa ni mshiriki shujaa wa para power lifting kutoka kenya ambaye amefanikiwa kuleta heshima kwa taifa nchi mbalimbali kupitia medali za kimataifa. Anaitwa Hellen Wawira Kiriuki.

Hawa ni watu wanaoshirikia mashindano ya kukimbia. Hawa waweza kuwa wakimbiaji wa masafa mafupi kama mita mia moja au masafa marefu kama marathoni.

Hii picha inaonyesha watu wanne, watatu wao ambao wamevaa jezi ya jamhuri ya nchi ya Kenya ambao wako mtoni wanafanya vituni ya tibitis hapo kwa mtoni.

Vile naona kwa picha hapa ni jengo au nyumba. Hii nyumba inaweza kuwa ni shule, hospitali au nyumba watu wanaishi. Vile tunaona hapa hakuna mtu ambaye anasimama hapo ni kama hapa ni hospitalini au shuleni.

Hapa naona malango ya darasa ya Grade One C , ambayo imeandikwa teacher Agnes welcome , inamaanisha yaani salamu ya kumkaribisha Mwalimu Agnes kwa heshima.

Naona meza nyeupe ambayo juu yake kuna vitabu na kompyuta. Kompyuta ni kipacha ya elektronik kinachotumika kuchakata taarifa, kutunza kumbukumbu, kuwasiliana na kufanya kazi mbalimbali.

naona watu wenye wakona ulemavu wa mguu ambapo wanaketi kwenye kiti cha magurudumu na wanafunzwa mchezo wa kupigana kwa kutumia mingumi wakiwa na waalimu wao

Hapa inaonyesha maabara ya kemia au bara ya bayaalojia .Chumba maalum ilichotengezewa kwa ajili ya kufanyia majaribu ya sayansi yanayo husiana na kemikali na mabadiliko yake.

Picha inaonyesha mtu ama mama ambaye hana miguu yake miwili na anatumia chuma kutembea na vile inaonyeshwa hapa kwa picha jina yake ni Asiya Sururu Mohammed na ni mtu wa nchi ya Kenya.

Hii ni aina ya mchezo pira ya miguu uliobadilisha maalum ili kuashirikisha watu wenye umalivu wa miguu.

Kwa vile naona kwa picha ni dawati ambayo watu hutumia hapo kwa shule wanafunzi wanatumia kueka vitu yao kama vitabu, kalamu na vitu zingine za kutumia hapo shuleni

Kwa vile naona hapo ni kitabu ambayo imeandikwa me'thode de francais na hiyo lugha ni kifaransa na hiyo inamaanisha mbinu ya kujifunza kifaransa au njia ya kufundisha kifaransa.

kompyuta ni kifaa cha kielektroniki kinachotumiwa cha kata kuendesha au kufanyia kazi taarifa inapokea data inaiendesha kisha kutoka matokeo

Kompyuta ni kifaa cha kielektroniki kinachotumika kuchakata taarifa, kuifadhi, kuonyesha na kutuma habari. Kompyuta inaweza tumika kwa kazi nyingi kama kuandika, kufanya mahesabu, kuvijari mtandao, kutazama video , kucheza mchezo au kufanya mawasiliano.

Kwa vile naona kwa hii picha, ni mama ambaye anacheza kandanda. Huyu mama anatumia chuma kucheza hiyo mpira kwa sababu iko na shida hapo mguu, ako na mguu mmoja tu.

Vile naona kwa hii picha, ni uwanja wa mpira wa mguu au kandanda na watu ambao wanacheza hio mpira ni watu ambao wakona shida hapo miguu.

Hii ni kitabu rasmi kinachotumika kufundishia somo fulani katika shule au taasisi ya elimu kwa kufuata mtaala uliowekwa na wizara ya elimu.

Huyu ni Rigathi Gachagua ambaye anaongea kuhusu Kenya institute special Education . Kenya institute special education ni taasisi ya kitaifa iliyoanzishwa na serikali ya kenya kwa ajili ya kutoa mafunzo.